Mtu akiwa amejishughulisha na kompyuta yake ndogo ikionyesha ukurasa wa kuingia wa online learning . Kutoka mtazamo wa nyuma ya bega, tunaona mikono yake ikiwa tayari kwenye kibodi tayari kuanza. Skrini inaonyesha wazi kichwa cha online learning , ikoni ya kofia ya maafali na sehemu za kuingia.

Mvulana mdogo, mwenye tabasamu angavu amezama kwenye kompyuta yake ndogo. Amevaa headphoni za kijani, na nyeusi zinazovutia, zikiongeza umakini wake. Mandhari iliyowekwa kwenye sofa ya kustarehesha, na mikoba karibu, inanasa wakati wa kujifunza, au burudani ya kisasa. Ni mtazamo mtamu wa mtoto anayefurahia kutumia teknolojia.

Ulimwengu wa masomo ya mtandaoni, katika kompyuta kibao kubwa inaonyesha somo la sayansi lenye muundo wa molekyuli na kitufe cha kucheza video, kifananisha maudhui ya elimu ya kidijitali. Wanafunzi wawili wanaonekana wakishugulika kikamilifu na kompyuta ndogo, mmoja kwenye meza, mwingine ameketi, wakionyesha urahisi wa kusoma kwa umbali.

Ofisi yenye kuvutia tunaona watu watatu, mwanaume na wanawake wawili wakishiriki kikamilifu kwenye majadiliano karibu na meza ya kisasa. Mwanaume huyo akiwa amevaa miwani anashikilia kompyuta ndogo akionekana kushiriki habari. Wanawake walio kando yake wanatabasamu na wako makini wakifurahia waziwazi mwingiliano huo.

Mvulana mdogo mwenye macho angavu. Amevaa shati ya machungwa angavu, anatabasamu kwa furaha akiangalia kamera. Ameketi mezani na daftari wazi tayari kujifunza. Nyuma yake mtu mzima anayeonekana kama babake amemuangalia kwa macho ya kumuunga mkono na kumjali. Kompyuta ndogo pia ipo mezani ikionyesha wakati wa pamoja wa elimu au muunganisho.

Mfumo la kusisimua ambapo muathiri amesimama kwenye miambari akionekana kuingiliana na onyesho la holographic la milinganyo ya sabati na kisayansi inayong'aa. Kinyume na mandhari nyuma meusi, safu maili ya fomyula kama sheria columns na kasi ya mwanga zimeangazwa kwa rangi ya kijani kibichi

Nembo ya Google Classroom kwenye skrini ya simu mairi ikidokeza ujifunzaji usio na mshono popote ulipo. Nyuma skrini kubwa pengine kompyuta inaonyesha kinachoonekana kama toleo la wavuti la Google Classroom . Ni taswira kamili ya jinsi kifaa hiki chenye nguvu huunganisha wanafunzi na walimu wao kwenye simu zao au kwenye dawati zao.

Janja maridadi iliyojaa rafu za vitabu pepe, kila moja ikiwa imejaa vitabu vingi sana. Ni kama kuwa na maktaba kubwa ya kidijitali mikononi mwako. Tayari kuchunguza wakati wowote mahali popote. Kwanzia kahawa ya asubuhi hadi wakati wa utulivu, kitabu chako kikubwa kinachofuata kipo umbali wa kugusa tu.

Elimu ya kisasa mtandaoni labda kwa ajili ya Intellisoft inaonyesha skrini kubwa ya kompyuta ndogo yenye maudhui ya kujifunzia ikiwemo yanayoonekana kama dhana zilizounganishwa na chambuzi za video. Wanafunzi wawili wanaonekana wakitumia vifaa vya kidijitali, mmoja akiwa kwenye dawati na vitabu mwingine akiwa ametulia sakafuni ikisisitiza ujifunzaji wa unaonyambulika.

Mtu, huenda mwanafunzi, akishughulika sana na kompyuta kibao. Ameshikilia kifaa hicho mlalo, skrini yake ikionyesha kiole sura chenye rangi mbalimbali, labda programu ya elimu au maudhui yenye ikoni tofauti. Mazingira yanaashiria elimu ya kujifunza, kukiwa na rundo la karatasi na kifaa kingine nyuma. Ni picha wazi ya elimu ya kisasa ya kidijitali ikifanyika.

Msichana mdogo mwenye umri wa kati ya miaka minne na saba akiwa na tabasamu la kupendeza. Nywele zake nyeusi zimefungwa tairi mbili maridadi; zilizopambwa kwa vifungo vidogo vya samawati. Amevalia koti nyeusi ya ngozi ambayo inampa muonekano wa kuvutia. Macho yake ametazama moja kwa moja kamera, akionyesha mawasiliano yake moja kwa...

Kompyuta ya pajani yenye maneno yanayoonekana kwenye skrini yake imewekwa mbele ya mandhari ya kidijitali. Mandhari ya nyuma imejaa ikoni mbalimbali zinazoashiria teknolojia ya kisasa na elimu, kama vile kofia ya kuhitimu, kitufe cha kucheza, alama za mawasiliano na ikoni za muunganisho.

Kujishughulia na elimu mtandaoni. Anaonekana akichapa kwenye kompyuta mpakato, akizungukwa na ikoni mbalimbali za kidijitali. Ikoni hizi zinaonyesha wazi, kitabu wazi kilichoandikwa ilani, pamoja na alama kama kofia ya kuhitimu, globu , vitabu vipokea sauti, na ikoni za kucheza video. Ujumbe huu wa kuona unaonyesha kwa nguvu dhana ya upatikanaji wa elimu kidijitali na upatikanaji wa maarifa kupitia teknolojia.

Mwanamke mchanga, mwenye asili ya kiafrika akizingatia sana kompyuta ndogo ya fedha. Amevalia kawaida hijabu nyeusi, hudu ya kijivu maridadi na jezi zilizoraruka ikionyesha mazingira tulivu na starehe. Mwangaza joto wa jua unaingia ukiangazia ukuta wenye mchoro nyuma yake na kuunda mandhari ya utulivu. Anaonekana amezamaa kabisa katika chochote anachofanya kwenye kompyuta.

Ulimwengu wa masomo ya mbali, tunamwona mtu akiwa na vipokea sauti masikioni, akizingatia kompyuta yake inayoonyesha darasa pepe. Kwenye skrini, mwalimu anaandika milinganyo ya hesabu kwenye ubao, akisisitiza mazingira ya ufundishaji ya kiubunifu. Mwanafunzi anaandika madokezo waziwazi, akiashiria uzoefu wa kielimu mtandaoni unaoingiliana na unaovutia. Mpangilio unaonyesha kikamilifu upatikanaji na urahisi wa masomo ya kisasa ya kielektroniki.

Mtu, kuanzia kiunoni kwenda chini, amekaa kwa raha miguu imevuka kwenye kizingiti cheupe cha dirisha. Amevalia kawaida, fulana nyeupe na jeans ya blue hafifu, huku mikono yote miwili ikiwa busy kwenye kibodi cha kompyuta ndogo ya fedha. Mwanga wa asili unaashiria kua wako karibu na dirisha, na kutengeneza mazingira tulivu na yenye umakini, kwa ajili ya kufanya kazi au kujivinjari mitandaoni.

Mandhari yenye uhai, mikono ikiandika kwa bidii kwenye kompyuta mpakato ikizungukwa na ikoni kama vile webnar na E-Learning . Yote ni kuhusu kupata online materials na online Education kutoka popote. Ni kamili kwa kujifunza kisasa, ushirikiano na kukaa mbele katika zama za kidijitali za leo: Gundua, Jifunza, Ungana.

Kompyuta mpakato, inayoonyesha mfumo wa masomo ya mtandaoni, ikiwa na video ya muhadhara, madokezo na mwalimu wa mtandaoni. Daftari wazi lenye penseli, rundo la vitabu na kikombe cha chai vimekaa kando, na kuunda tawira kamili ya masomo au kazi ya mbali. Inaonyesha kiini cha elimu na tija ya kisasa ya mtandaoni.

Mazingira haya tulivu na yenye mwanga harufu. Mwanamke aliyevaa hijabu ya kijivu ameketi kwenye sofa laini ya zambarau akizingatia kwa makini kompyuta yake ndogo. Kwenye meza nyeusi ya kahawa mbele yake mpangilio mzuri wa vitu unajumuisha maua meupe safi. Mshumaa na rundo la vitabu kuashiria muda wa kazi tulivu au kusoma.

Kano uliokuzwa kwa simu mairi ikizingatia orodha ya programu katika duka la programu. Tunaona wazi programu ya Udemy Online Video Courses , inasisitiza kuwa unaweza kujifunza kuandika kanuni, python na mengine mengi kupitia jukwa hili. Nembo maarufu ya zambarau yenye herufi U inaonekana wazi na kuna kitufe cha bluu cha gate kuashiria programu ina patikana kwa kupakuwa ikiwa na ununuzi wa ndani ya programu.

Mandhari ya kawaida katika ulimwengu wa kidijitali wa leo, tunamwona mtu kutoka nyuma, amevaa vipokea sauti masikioni akiwa amejikita kikamilifu kwenye kompyuta yake mpakato. Skrini inaonyesha mkutano wa video wenye uhai na sura nyingi zikishiriki katika mkutano wa mtandaoni, labda kwa ajili ya kazi, masomo au kuungana na wengine.

Tafuta mifumo bora ya kujifunza mtandaoni Adamo Software iko hapa kukusaidia. Tumeandaa mwongozo kamili unaonyesha mifano kwa mahitaji yako yote ya elimu huwa wewe ni mwanafunzi mwalimu au biashara chunguza jinsi ya kujifunza mtandaoni kunaweza kubadilisha uzoefu wako. Gundua mfumo bora kwako na Adamo Software leo.

Mwanaume mweusi mashuhuri amevalia suti nadhifu ya biashara akiandika kwa uangalifu kwenye karatasi. Ana upara na ndevu, macho yake yametua kwenye kazi yake akionyesha umakini mkubwa . Eneo hili lina jumuisha monita ya kompyuta noti ya njano ikimweka katika mazingira ya kitaaluma au ya masomo akisoma kwa undani.

Mwanamke muhindi, huenda mwalimu, akishiriki katika kipindi cha matandaoni. Amevalia sare ya manjano na vipokea sauti. Ameketi kwenye dawati na vitabu wazi na vitabu vingine vilivyopangwa. Simu mahiri kwenye tripod inaonekana wazi ikimrekodi huku akitabasamu na kuinuia mikono yake labda akisalimia au kuelekeza kitu.

Msichana mwenye nywele ndefu na zenye kung’aa, akiwa makini akitazama kompyuta. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mkutano wa video unaoendelea, ukiwahusisha washiriki wa shirika lote. Mazingira yanaonekana kuwa ya kupendeza, labda yamepangwa vizuri, yenye mwangaza na utaratibu mzuri

Tovuti hii maridadi ya kujifunza mtandaoni inavutia papo hapo. Unaona muundo wa kisasa na kichwa kikuu cha online learning , mwanafunzi na kompyuta mpakato na mwalimu kwenye skrini, inaangazia ufikiaji wa kimataifa na globu na vitabu ikikualika soma zaidi na kugundua ulimwengu wa maarifa kutoka popote.

Hii ni elimu cha kisasa, mtu ameshikilia bulbu inayong'aa na kofia ya kuhitimu ndani yake ikizungukwa na ikoni za kidigitali zinazoelea na zinazowakilisha vitabu, hedifoni, sayansi na data. Inaashiria kikamilifu jinsi teknologia inavyoangaza elimu ikileta mawazo mapya na maarifa kigajani mwetu.

Kijana labda wa miaka ya mwishoni ya mwishoni mwa ujana au ishirini na kitu akizingatia kwa makini kompyuta yake ya HP.Ameketi kwenye meza safi ya mbao. Amevaa fulana ya rangi nyepesi. Nyuma unaweza kuona ubao mweupe wenye maandishi. Mlango wa ofisi na ukuta wenye picha nyekundu na nyeupe labda sehemu ya ofisi au masomo.

Mazingira ya kujifunza yenye shughuli nyingi. Huenda ikiwa darasa la kompyuta au kipindi cha mafunzo. Tunaona kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwenye vituo vya kompyuta vya kibinafsi; kila mmoja kikiwa na kichunguzi, kibodi, na kipanya. Washirika kadhaa wameinua mikono yao kuwashiria ushirikiano wao; labda wakiuliza maswali au kujibu jambo

Mtoto mdogo tukimtazama kutoka nyuma. Akiwa amejikita kabisa kwenye kipindi cha masdomo mtandaoni. Akiwa na rasta mbili na shati lenye milia maridadi. Amejikita kwenye skrini ya kompyuta ambapo mwalimu anaonekana tayari kufundisha. Vifaa vya shule vya rangi mbalimbali zimepangwa vizuri mezani vikionyesha mazingira ya kisasa ya elimu ya nyumbani.

Usiliano ya mtandaoni. Mtu ameketi mezani akizingatia kompyuta mpakato inayoonyesha simu ya video. Kwa skrini, mwanaume mwenye tabasamu la kukaribisha anatoa ishara mbili za vizuri sana kwa shauku. Meza imejaa vitabu wazi na vifaa vya kusomea ikionyesha kikao cha masomo ya mtandaoni au mkutano wa mbali.

Ulimwengu wa kidigitali uliunganishwa. Unaona kompyuta ya mezani kama kitovu, iliyounganishwa na kompyuta kibao simu mahiri na kompyuta pajato. Alama za mawingu huku alama mbalimbali kama kufuli, barua pepe na wifi zikionyesha usalama, mawasiliano na muunganisho. Ni uwasilishaji wazi wa jinsi vifaa na huduma zimeunganishwa kwa upatikanaji rahisi wa data na uzoefu wa mtandaoni ulioungana.

Mwanafunzi akizingatia sana darasa la mtandaoni. Mtu kijana akionekana kutoka nyuma anaandika kwenye karatasi huku akimwangalia mwalimu kwenye skrini ya kompyuta mpakato. Mwalimu anaonekana akifundisha somo huku wanafunzi wengine wakionekana kwenye madirisha madogo ya video. Dawati limepangiliwa vizuri na chombo cha kalamu na mimea miwili midogo kwenye sufuria ikitengeneza nafasi maalum kwa ajili ya kujifunza kwa mbali.

Mtu akishiriki kwenye mkutano wa video kwenye kompyuta yake na sura nyingi kwenye skrini, kuashiria simu ya kikundi. Mtu huyu anatoa ishara kikamilifu, labda akieleza jambo fulani. Eneo lao la kazi ni safi, lina daftari, kalamu na simu karibu. Yote yamewekwa kwenye mandhari angavu ya ndani. Inaonyesha kikamilifu kiini cha ushirikiano wa mbali na mawasiliano ya kidigitali.

Mwanaume mwenye tabasamu, ndevu na miwani, anaendelea kufanya kazi kwenye kompyuta ndogo ya fedha, akiwa kwenye meza nyeupe. Amevaa shati nyeusi na anaonekana mwenye furaha na anayafanya kazi yake kwa umakini. Juu ya meza, unaweza kuona mmea kwenye chungu, kikombe cheupe na daftari. Mandhari ya nyuma ina mchanganyiko wa kuvutia na paneli nyeupe

Wataalamu wawili, mwanamke na mwanaume, wakichunguza kwa makini kompyuta. Wanaangalia dashbodi au usimamizi wa matukio inayoonyesha takwimu muhimu kama matukio uwekaji nafasi na asilimia ya maudhurio. Mwanaume ana kalamu akionekana kuandika huku hata wakizingatia data.

Mikono ya mtu ikiandika kwenye kompyuta mpakato imezungukwa na ikoni za kielektroniki zinazong'aa. Unaweza kuona wazi alama kama vile kitabu wazi kilichoadikwa ilani, kofia ya maafali, kompyuta mpakato na kitufe cha kucheza. Inaonyesha kikamilifu dhana ya elimu mtandaoni na kazi za kidijitali katika ulimwengu wa kisasa uliounganishwa.

Wakati wa kusisimua kutoka mchezo wa mpira wa kikapu wa wanawake. Kwa mbele mchezaji mwenye jezi ya samawati ana dripu mpira kwa ustadi akielekea uwanjani huku mpinzani wake mwenye jezi ya njano akimlinda kwa ukaribu. Nyuma ya wachezaji wenzao waliovalia jezi ya rangi tofauti wanatazama kutoka kando ya uwanja na kocha anaashiria kwa makini.

Wakati wa kusisimua kwenye mchezo wa voliboli. Wachezaji wawili wako angani wakizingatia kwa umakini mpira kushoto mchezaji mwenye jezi ya samawati na nyeupe namba kumi na mbili, ananyosha juu akilenga kuzuia. Kulia mchezaji mwenye jezi ya kijani na nyeupe anakaribia kupiga mpira wa voliboli na samawati juu ya wavu.

Kiti kimoja maridadi cha ukumbi kimefunikwa kwa kitambaa cha mawati chenye mvuto. Kina sehemu nzuri za mbao nyeusi za kuegemea mikono ambazo ni imara na zenye muundo wa kuvutia. Kibao cha kuandikia kimeunganishwa na kinaweza kufunguliwa kwa urahisi upande wa kushoto.

Barabara ndefu ya ndani yenye sakafu ya vigae vyepesi na mwangaza mwingi. Kushoto, kuna vioo au madirisha, kizima moto, na mimea ya kijani kwenye bustani ndogo. Kulia, tunaona vitu vikubwa vyekundu. Labda mashine za kuunda bidhaa. Barabara hii inaelekea mbali, ikionyesha labda jengo la biashara au makazi na njia wazi ya kupita.

Chumba kilicho ndani chenye vitanda vingi vya chuma. Kila kitanda kina mto na blanketi. Baadhi ya vitanda vina mablangeti yaliyo na muundo. Kuna dirisha lenye mapazia linaloruhusu mwanga kuingia. Sakafu ina muundo wa michoro. Inaonekana kama sehemu ya kulala ya pamoja, kama hosteli, kambi, au bweni la shule.

Bweni rahisi au chumba cha kupanga, labda kwa watu weng. Unaweza kuona angalau seti mbili za vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao imara, kila kimoja kikiwa na magogoro, shuka na mito. Kuta zina rangi ya chungwa iliyokolea na kuna mlango unaonekana nyuma, ukionesha kuna chumba kingine zaidi. Ni nafasi ya kulala ya msingi na inayofaa, kama unayoweza kupata katika hosteli au mpanilio wa kuishi pamoja.

Maabara ya kompyuta au darasa huku Nairobi. Unaweza kuona vituo kadhaa vya kompyuta vilivyo na skrini na kibodi kwenye dawati refu la mbao. Kuna ubao mweupe ukutani na viti viwili vya plastiki vya rangi ya bluu mbele. Nuru ya asili inaingia kupitia dirisha lenye nondo upande wa kulia. Chumba kina kuta za manjano nyepesi na sakafu ya vigae vyenye nakshi ikionyesha nafasi iliyofaa kwa kujifunza au kufanya kazi.

Dani ya maktaba tulivu iliyojaa mwanga wa kupendeza rafu ndefu za mbao zimejipanga kando ya ukuta zikiwa zimejaa vitabu vingi vya kila rangi. Unaweza kuona watu wanne wakiwa wamezama kabisa wakitafuta vitabu kwenye rafu. Mbele kidogo meza imara ya mbao imeshikilia vitabu vichache zaidi.

Wakati mchangamfu wa mwogeleaji, anayeonekana kama mtoto, akisonga kwa nguvu ndani ya maji. Amevalia kofia nyeusi ya kuogelea, na miwani ya samawati inayong'aa. Mdomo wake ukiwa wazi, labda akivuta pumzi katikati ya kiharusi. Mchipuko mkubwa wa maji unamzunguka, ukionyesha nguvu ya mwendo wake.

Ghorofa mbili, pengine shule au kituo cha kulelea watoto, ikiwa na nje imara kama mawe na paa la vigae. Mbele yake, kuna uwanja wa michezo wenye kuvutia ulio na nyumba dogo ya kuchezea ya kijani kimbichi na rampa ya kuteleza ya njano, bebea na daraja la kuvuka la kufuraisha. Miti mirefu nyuma ikikamilisha picha, ikipendeza mazingira mazuri rafiki kwa watoto.

Mechi ya soka yenye nguvu ikiendelea kwenye uwanja wa nyasi chini ya jua kali, wachezaji vijana wengine wakiwa wamevalia sare nyeusi wengine nyekundu wanashiriki kikamilifu kwenye mchezo ,tunawaona wana wachezaji wakifukuzia mpira na wakiwa wamejikita kwenye shughuli ,mpira wa soko unaonekana wazi ukichezwa umezungukwa na wana riadha wanaotembea haraka.

Tukio la kusisimua kwenye bwawa la kuogelea. Tunaona waogeleaji angalau wanne huenda ni wanawake tayari kuruka ndani ya maji safi ya samawati. Wote wamevaa suti za kuogelea na kofia wakiwa tayari Kwa kuanza. Nyuma yao kuna kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevaa kofia za samawati wakiangalia tukio hilo labda makocha au wachezaji wenzao.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili. Vyote vikiwa na neti za mbu jambo la kawaida hapa Kenya. Kuna meza ndogo ya pembeni kati ya vitanda na kabati zenye rangi nyepesi zimejengwa ukutani. Inaoneakana kama nafasi ya kawaida labda katika nyumba ya wageni au hosteli.

Wanaume wawili waliovalia nguo nyeusi wamezungukwa na vikombe vya dhahabu vinavyong'aa Mwanaume mmoja anashikilia mipira miwili ya soka jambo linaloashiria uhusiano na mafanikio ya kimichezo. Vikombe hivyo vina ukubwa tofauti vimepangwa kwa uangalifu juu ya sehemu fulani, ikiwezekana vikisherekea ushindi muhimu.

Maktaba au eneo la kusomea lenye nafasi kubwa na mwanga wa kutosha. Unaweza kuona meza kadhaa za duara na viti vyeusi vya rangi ya chungwa ambapo watu wanasoma au kufanya kazi. Nyuma, rafu ndefu zimejaa vitabu. Ni sehemu inayofaa bora kwa kusoma au kushirikiana na imejaa mwanga wa asili.

Chumba cha kulala rahisi na chenye kutumika tunaona kitanda chenye shuka la samawati hafifu kikilindwa na neti nyeupe ya mbu iliyoninginia juu upande wa kushoto kuna kabati refu la mbao lenye vitu kama chupa ya maji juu yake na karibu nayo kiti chenye nguo zilizokunjwa.

Darasa kubwa lenye kuta zisizo na plasta, limewekewa madawati na viti vya mbao. Upande wa mbele kuna bango lililosafishwa, na mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha mawili. Vitabu na makaratasi vimeonekana juu ya madawati mengi, jambo linaloonyesha kuwa darasa hilo liko tayari kwa wanafunzi.

Kitanda kilichotandikwa vizuri na chenye kuvutia. Tunaweza kuon fremu ya kitanda cheusi, labda ya mbao au chuma ikiwa na urembo kichwani. Kitanda kimewekwa shuka nyeupe safi. Shuka ya chini ya rangi ya kkijivu hafifu, mito miwili meupe iliyojaa na duveti nyeupe safi. Inaonekana kama sehemu nzuri na enye kukaribisha katika chumba rahisi.

Chumba kina vitanda viwili vya orofa vya mbao, kila kimoja kikiwa na godoro na shuka nyeupe. Kuta zina rangi ya zambarau iliyokolea na kuna mlango nyuma. Sakafu ni nyeusi, inaonekana kama nafasi ya kushirikiwa labda bweni au hosteli.

Darasa tupu lenye mwanga wa kutosha tayari kwa ajili ya wanafunzi. Tunaona safu za madawati na viti vya mtu binafsi vikimulikwa na mwanga wa asili kutoka madirisha makubwa yenye pazia ya kahawia. Juu, taa na projekta iliyowekwa dari zinaonyesha vifaa vya kisasa vya kufundisha. Pia kuna dawati la mwalimu na ubao mweupe mbele.

Tukio lenye uhai katika jumba la michezo la shule. Kundi kubwa la wanafuzi wote wakiwa wamevalia sare, wamekaa chini wakiunda duara kubwa. Katikati mtu mzima amesimama akionekana kuwahutubia wanafuzi waliotulia. Mpangilio unashiria mkutano wa kuvutia, somo au labda onyesho linaendelea.

Tukio la nje lenye nguvu, na kundi la vijana wakifanya mazoezi ya michezo. Wanashiriki kikamilifu, huku wengine wakiwa wameshika mipira juu ya vichwa vyao, pengine wakifanya mazoezi ya kurusha au kupitisha. Wakiwa wamevalia mavazi ya michezo, wako kwenye uwanja wenye nyasi, huku jengo kubwa likionekana nyuma. Inaashiria wazi shughuli ya timu, iliyojaa nguvu na ushirikiano.

Maabara ya kompyuta yenye uhai. Tunaona safu za kompyuta za mezani kila moja ikiwa na kioo na kibodi. Zimewekwa kwenye meza ndefu zilizopangwa kwa umbo la juu. Viti vyekundu na vya manjano zimepangwa vizuri chini ya meza. Chumba kina sakafu ya rangi nyekundu machungwa, iliyotamkwa na kuta nyepesi zenye madirisha mengi yanayoingiza mwanga wa asili.

Kipindi cha maabara chenye shughuli nyingi. Tunaona wanafunzi kadhaa pengine wa uhandisi au eletroniki wakiwa wamejikita sana katika kutengeneza au kujaribu saketi. Mwanafunzi mmoja anatumia hata kompyuta mpakato, kuashiria uchanganuzi wa data au usanifu unaosaidiwa na kompyuta. Ni mfano wazi wa kujifunza kwa vitendo na ushirikiano katika nyanja ya kiufundi.

Watoto wadogo wako kwenye uwanja wa tenisi wa samawati angavu wakijifunza na kucheza. Neti ya tenisi inagawanya uwanja na unaweza kuona raketi na mipira iliyotawanyika. Inaonekana kama somo la tenisi lenye shamrashamra labda katika shule au kituo cha burudani, huku uwanja wa michezo ukiwa unaonekana nyuma.

Nafasi ya maktaba ya jadi. Safu za rafu ndefu zikiwa zimejaa vitabu zimepanga kuta mbele na nyuma watu wamezama katika masomo yao kwenye meza imara za mbao. Mwanga wa asili unapitia kupitia madirisha maridadi yenye matao na kuipa chumba hisia ya utulivu na kitaaluma.

Karibu uone maktaba ndogo ya vitabu hapa vikiwa vimepangwa vizuri, utapata safu ya vitabu vya kuvutia vina vyosubiri kugunduliwa. Juu kuna picha iliowekwa fremu na kitabu kinacho itwa Obamas vikiwa pamoja na kitabu kingine cha rangi ya samawati kinacho vutia tisimu. Ni kona tulivu iliojaa hadithi na maarifa ikiangaziwa na mwanga laini unaovutia ni patakatifu pa kweli kwa wasomaji.

Darasa angavu lenye kuta za rangi ya kijani kibichi, meza ndefu na viti vimetawala katikati vikifaa kabisa kwa kazi ya kikundi. Upande wakulia ubao meupe mkubwa unaashiria masomo au mawasiliano karibu na kituo cha kompyuta chenye skrini mbili kushoto rafu ya vitabu iliojaa vitabu inaashiria kona ya kusomea.

Basi kubwa la shule lenye rangi ya majano likiwa na jina Kamacharia Girls Secondary School imeandikwa pembeni. Basi hilo linaonekana limejaa wanafunzi wakichungulia kupitia madirishani. Upande wa kulia, kuna watu wazima kadhaa, labda walimu au viongozi, wamesimama karibu na basi. Mandhari inaonekana kuwa nje na miti nyuma ikionyesha uwanja wa shule au eneo lingine wazi.

Chumba cha kulala cha pamoja, kama vile hosteli. Unaweza kuona vitanda vingi vya ghorofa vya mbao vilivyo na magodoro ya bluu, vilivyoundwa kuwapa makazi wageni wengi. Kuna alama ya Exit upande wa kushoto ikionyesha kipengele cha usalama. Kwa kuzingatia muktadha, hili linawezekana kua chumba katika hosteli ya kimataifa ya vijana ya Nairobi. Sehemu ya chama cha hosteli za vijana Kenya inayotoa makazi nafuu jijini.

Ni eneo la riadha la ndani. Mtu aliyevaa fulana ya rangi ya chungwa anakimbia au kuruka juu ya koni za rangi ya chungwa zilizowekwa kwenye njia. Nyuma, watu wengine wapo. Baadhi wakionekana kuwa wanariadha. Wengine labda makocha au watazamaji. Mpangilio unaonyesha shughuli ya riadha iliyopangwa au kikao cha mazoezi.

Mandhari nzuri kutoka siku ya utamaduni ya shule ya upili ya kikristo ya Thika Road, wanawake watano wakiwa katika mavazi ya kitamaduni wanapiga picha mbele ya bango linalokuza uchaguzi wa kitamaduni. Ni wazi shule inakumbatia na kusherehekea urithi wake mbalimbali.

Watu wawili huenda wanafanya kazi katika maabara ya vifaa ya eletroniki au karakana. Katika sehemu ya mbele, mwanaume aliyevaa shati ya jinsi anaangalia kwa makini bodi ya sketi, akitumia kifaa chini ya mwanga mkali wa taa kukuza, nyuma yake mtu mwingine pia anafanya kazi kama hio ya kieletroniki. Maandari inaashiria mazingira ya hushirikiano au masomo yanaohusu kurekepisha au kutengeneza vifaa eletroniki.

Mkusanyiko wa nje labda katika jamii ya vijijini. Tunaona vijana kadhaa wakishiriki kuandaa chakula huku mmoja wao akisaga mboga kwenye sehemu ya zege. Mazingira yenye udogo usio na lami na jengo rahisi yanaashiria shughuli ya kijamii katika eneo la mashambani ikionyesha wakati wa pamoja wa kazi na ushirikiano.

Tukio la kupendeza darasani. Tunamwona mtu mzima anayeonekana mwalimu akitabasamu kwa upendo huku akishika kompyuta kibao akimwonyesha msichana mdogo kitu fulani. Msichana huyo mwenye nywele za dhahabu amejikita kikamilifu kwenye skrini akishika kidevu chake akionekana kushirikiana na kutaka kujua.

Kijana aliyevaa aproni yenye rangi, anatoa ulimi wake kwa kucheza huku akioka pamoja na mwanamke kijana. Wote wawili wanatabasmu kwa furaha wakiwa wamezungukwa na keki dogo zilizookwa hivi punde. Ni wakati mzuri wa kicheko cha pamoja na furaha katika jiko linaloonekana la kupendeza. Likisisitiza muingililiano wao wa kupendeza na raha rahisi ya kuunda pamoja.

Bashasha inaonyesha mtu mzima akimwongoza mvulana mdogo anaposoma. Mvulana huyo akiwa amefumba macho kwa makini, anatumia vidole vyake kuhisi nukta zilizoinuka kwenye kurasa, ikionyesha kuwa anasoma breli. Pembeni yake mwanamke anayetabasamu, pengine mwalimu au mzazi, anaweka mkono wake kwa upole juu ya kitabu, akitoa msaada na kutia...

mwanamke mpole akimsaidia kwa upole mvulana mdogo kwenye kiti chake cha magurudumu. Tabsamu lake la joto linaakisi mwingiliano wa kusaidia huku mvulana akishugulika na kitu mkononi mwake. Ni wakati mzuri wa muunganisho labda darasani au mazingira ya tiba ikionyesha utunzaji na kujifunza.

Mtu mlemavu kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu kwa makini kabisa. Amejishughulisha kabisa na kitabu akiwa ameketi mahali panapoonekana kama maktaba anagavu na iliyopangwa vizuri iliwazungukwa na rafu zilizojaa vitabu. Mtu huyo amevaa shati lenye michoro akizingatia kwa makini kurasa za kitabu.

Mkutanao wenye shughuli nyingi. Katikati, mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu amevaa blausi ya maua na miwani, anashiriki kikamilifu kwenye majadiliano akishika karatasi na kalamu. Anazungumza na mwanamke mwingine upande wa kulia ambaye anasikiliza kwa makini. Mandhari ya nyuma inaonyesha wahudhuriaji wengine ikionyesha mkutano au warsha yenye shughuli nyingi.

Msichana mdogo amejitolea kabisa katika sanaa yake amekaa mezani akichora kwa uangalifu kwenye karatasi nyeupe kwa kutumia penseli ya rangi ya chungwa . Pembeni yake kuna kalamu za rangi ya mbalimbali na vifaa vingine kuchezea ikionyesha mazingira ya ubunifu na ya kuvutia ya kucheza.

Watu watatu wanashirikiana katika shughuli za ubunifu. Wawili wakiwa wamekaa, mmoja amevaa shati la rangi ya kijani na mwingine akiwa na miwani, wanajishughulisha na kazi za ufundi kwenye meza, wakiwa na vifaa kama mipira, rangi, na karatasi. Mtu wa tatu anashikilia kitu na kuangalia kutoka nyuma. Mandari unaonyesha mazingira ya shule au darasa lenye ushirikiano, uvumilivu, na ukarimu.

Kijana mdogo anapaka rangi kwa furaha kwenye muundo wa mbao akishiriki kikamilifu katika kazi hiyo. Mwanaume mzima amesimama karibu, akitabasamu kwa upendo, akimsaidia na kumtia moyo. Huo ni mfano mzuri wa watu na uwezo wote wakifanya kazi pamoja na kufurahia mradi wa ubunifu wa pamoja.

Wakati mahiri wa kujifunza, labda darasani. Mwalimu wa kike aliyevaa nguo ya chungwa, anashirikiana kikamilifu na mvulana mdogo aliye mbele. Wote wawili wanatumia ishara za mikono hasaa kunyoosha vidole viwili ikionyesha wanaweza kuwa wanahesabu au kufanya kazi ya namba.

Mwanamke asiyeona anaonekana akisoma Kwa makini kitabu, pengine kilichoandikwa Kwa braile ndani ya eneo lililofanana na maktaba tulivu. Ameketi vizuri kwenye bench ya kijani kibichi, mikono yake ikipapasa kurasa Kwa upole. Akiwa amevalia shati la kijani kibichi ana tabasamu la utulivu, likionyesha wakati wa utulivu na umakini.

Wavulana watatu wachanga pengine wanafunzi wameketi kwa umakini kwenye dawati la mbao darasani. Wote wamevalia sweta za kijivu zinazofanana na mashati yao ya samawati. Sare za shule za kawaida. Mvulana wa katikati amezingatia daftari labda akiandika au kusoma huku wale wengine wawili wakimtazama wakishiriki katika kile kinachoonekana kuwa wakati wa kujifunza kwa ushirikiano.

Mandhari haya ya kupendeza yanaonesha wakati mzuri kati ya baba na binti yake mdogo. Wamekaa kwenye meza wote wakitabasamu kwa furaha wanapocheza na mafumbo ya mbao yenye rangi. Msichana mdogo akiwa na nywele zake zilizofungwa rasta anafurahia tele. Baba yake akiwa na sura ya bashasha na ya kujali anafurahia wazi wazi furaha yake.

Tukio la kupendeza darasani lenye watoto wa jinsia na rangi tofauti. Mtu mzima ameketi chini amezungukwa na watoto wadogo akisoma kitabu kikubwa cha picha. Kuna vitalu vya kuchezea vya rangi mbalimbali vimetapaka, kuashiria mazingira ya kujifunza kwa kucheza. Watoto, kuanzia watoto wachanga sana hadi wale wakubwa kidogo, wameshirikiana huku mtoto mmoja akitabasamu sana kwenye kamera.

Sehemu ya nyuma ya kichwa cha mtu mdogo ikionyesha kifaa cha kusaidia kusikia chenye rangi ya kahawia nyuma ya sikio lake la kulia. Ameketi mahali panapo onekana kuwa darasa, akimtanzama mtu asiyeonekana vizuri kwa nyuma ambaye huenda ni mwalimu. Inasisitiza ujumuishaji na msaada wa wanafunzi wenye matatizo ya kusikia katika mazingira ya elimu.

Mwanamke anatabasamu akishika mkono wa mvulana mdogo anayetabasamu pia. Mvulana anatumia kigari cha kutembelea chenye rangi nyekundu na ya machungwa akionyesha maendeleo yake. Wako katika sebule yenye starehe ikionyesha wakati wa usaidizi na uhusiano.

Wakati wa kugusa moyo ndani ya kile kinachoonekana kuwa darasa lenye uhai. Tunamuona mwanafunzi kwenye kiti cha magurudumu akizingatia kazi huku mtu mzima pengine mwalimu akimkaribia kutoa muongozo na msaada. Darasa lenyewe lina mwangaza na inakaribisha likiwa na ubao mweusi wenye michoro na nambari za kupendeza ukutani. Inaonyesha vizuri mazingira jumuisha ya kujifunzia ambapo kila mwanafunzi anapata umakini wa kibinafsi.

Katika darasa lenye joto mwanamke kijana anatabasamu kwa furaha akipiga makofi. Kitabu wazi na kompyuta dogo vimewekwa kwenye dawati lake vikiashiria masomo. Karibu naye, wanafunzi wengine wanashiriki na kutengeneza mazingira maili na jumuishi. Kuta za matofali za darasa zinaongeza mguso wa joto zikionyesha nafasi chanya na yenye kukaribisha.

Watatu labda wanafunzi wakiwa wamejikita sana mezani. Wanashiriki katika shughuli ya vitendo wakishika vipande vya rangi ya chungwa vyenye pembe kali juu ya mikeka meupe wengine wakitumia zana za geometria . Nyuso zao zinaonyesha umakini kipendeza kazi ya kujifunza au ubunifu unaohusisha ujenzi au geometria labda darasani.

Wakati wa furaha tupu katika watu wawili. Kushoto, mwanamume anatoa tabasamu pana, mikono yake ikicheza na mwanamke aliye karibu naye. Yeye pia amejaa kicheko. Amevaa miwani na fulana nyeupe mikono yake ikiiga ishara yake ya kucheza. Daftari wazi imewekwa mezani ikionyesha shughuli wanaoshiriki.

Watu wanne—wanaume wawili na wanawake wawili—wameketi ndani ya chumba chenye mwanga hafifu. Watatu kati yao wametabasamu na wanatumia ishara za mikono kwa ufasaha, wakionyesha kuwa wanawasiliana kwa lugha ya ishara. Mwanaume mmoja amevaa shati la miramba, huku wanawake wawili pia wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida.

Mwanamke mwenye tabasamu la upendo, anamwongoza kwa upole mtoto, pengine mvulana mdogo, huku wote wawili wakitazama kompyuta kibao ya blue . Mtoto, aliyevaa shati la miraba mirefu lenye rangi na miwani myekundu, anaguza skirini kwa umakini, labda akijifunza au kucheza. Mkono wa mwanamke uko karibu na ule wa mtoto, ukionyesha msaada au ushirikiana.

Kijana ameketi kwenye dawati akijishughulisha sana na kuandika au kuchora. Anashikilia kalamu ya kijani, akizingatia daftari lake, huku tabasamu ndogo likonyesha ushiriki na furaha. Mazingira safi na tulivu yanajumuisha karatasi za rangi na mmea; yakisisitiza mazingira chanya na rafiki wa kujifunza au shughuli za ubunifu.

Watoto wenye furaha, wengi wao wakiwa kwenye viti vya magurudumu, wakishiriki shughuli fulani kwenye ukumbi unaofanana na uwanja wa michezo. Kijana mmoja mwenye furaha, amevaa shati la samawati, anatabasamu kuelekea kamera huku akiwa na mpira wa njano mbele ya kiti chake. Watoto wengine wanaonekana nyuma, pia wakiwa kwenye viti vya magurudumu na mpira ya kinjano karibu nao.

Tukio la kuguza moyo kati ya wanawake wawili nyumbani, yule mdogo aliyevaa miwani na shati la pinki, anashikilia ubao wa alfabeti akijifunza. Mwanamke mzee nyuma yake akitabasamu kwa furaha, anainama akishiriki katika shughuli hiyo. Wote wanaonekana wenye furaha wakionyesha muingiliano chanya na wa kusaidiana labda kipindi cha kujifunza chenye kufurahisha nyumbani.

Waschana sita wenye asili tofauti, ambao wanaonekana kuwa wanafunzi, wamekusanyika kwenye meza wakiwa na vitabu. Wanaonekana kujishughulisha na kujifunza pamoja, au kipindi cha masomo. Mwanamke mmoja anasoma kwa sauti kutoka kitabu kikubwa cha samawati, huku wengine wakisikiliza, wakiangalia vitabu vyao au wakiwatazama wenzao.

Tukio la kugusa moyo kati ya mwanamke mzima na mvulana mdogo. Wameketi pamoja kwenye meza, wote wakiwa wanatabasamu na kushiriki katika shughuli. Mvulana ameshikilia kalamu nyekundu ya kuchorea na kuna michoro yenye rangi mbalimbali kwenye karatasi iliyo mbele yao, ikionyesha kuwa wanafurahia kipindi cha sanaa. Mwanamke anamwangalia mvulana kwa sura ya fadhili na inayounga mkono, akisisitiza muingiliano kwa upole.

Mvulana mdogo anayeonekana mwenye furaha ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anatabasamu moja kwa moja kwenye kamera. Amevalia shati jeupe, kaptura za samawati na mkoba huku mkono wake ukiwa umenyooka kuelekea mtazamaji. Mandhari ya nyuma iliyofifia kidogo inaonyesha mazingira kama ya shule na watoto wengine na ukuta wa manjano angavu.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia mashati ya samawati wamekusanyika katika chumba chenye sakafu ya mbao na ukuta wa matofali. Mwanaume mmoja anatoa mada kwenye ubao mweupe, akielezea yaliyomo huku wengine wakitazama. Baadhi wamekaa ikiwemo mtu mmoja kwenye kiti cha magurudumu, jambo linaloashiria mazingira mbalimbali majumuisho ya kujifunza au mkutano.

Wanawake wawili wakishiriki kamilifi labda katika mazingira ya elimu au tiba mwanamke mmoja mwenye nywele zilizosukwa anatazamwa kwa makini kadi ya samawati inayoshikiliwa na mwanamke mwingine aliyevaa shati jeupe wameketi kwenye meza nyekundu na kadi nyingine za rangi tofauti zimewekwa mezani mandhari ya nyuma yanaonyesha rafu zilizojaa vitu vinavyoonekana kama vifaa vya kujifunzia ikionyesha mazingira yanayozingatia na kusaidia mwingiliano.

Mvulana mdogo, labda ana umri wa miaka saba akiwa na tabasamu angavu na nywele zilizokunjamana. Ameketi kwa raha kwenye kiti chake cha magurudumu, akishika kitabu wazi, akionekana kujishughulisha. Mandhari yaliyofifia nyuma yanaashiria darasa au maktaba yenye shughuli nyingi kukiwa na watoto na watu wazima wengine. Ni picha nzuri ya ujumuishi na furaha.

Huenda mwanamke mwenye nywele fupi na shati la rangi nyepesi akishughulika na kompyuta. Amevalia vipokeo sauti vyeupe shingoni na mikono yake yote iko kwenye kibodi cheusi akionyesha anachapa au kutumia mfumo. Sehemu ya meza ya kijani inaonekana pamoja na sehemu za kiti chenye mgongo wa kijani. Tukio hili linaashiria kazi, masomo au labda ata kucheza mchezo.

Tukio hili la kuvutia, tunamwona mwanaume mwenye sura ya upole ambayo huenda ni mwalimu akimwongoza mtoto kwa upole katika kile kinachoonekana kama darasa. Mtoto akiwa na nywele zake maridadi zilizokunjika na miwani mekundu anamwangalia kwa makini mwanaume huyo ambaye anaelekeza kitu kwenye kitabu wazi. Ni wakati mzuri wa kujifunza kwa umakini na mwingiliano wa subira ukionyesha mazingira jumuisha ya elimu.

Ni darasa tulivu wanafunzi watatu wadogo wamelenga kazi zao kwenye madawati yao binafsi katika sehemu ya mbele mvulana mwenye kiti cha magurudumu anaandika na anachora kwa bidii, nyuma yake mvulana mwingine mwenye nywele nyepesi amezama katika kazi yake na nyuma zaidi msichana amezingatia, ni taswira ya kujifunza kwa utulivuii.

Watu wawili huenda mzazi na mtoto. Mtu mzima anatoa ishara kwa mikono yake. Mtoto anamtazama na pia anatoa ishara kwa kuvuga vidole vyake. Mtoto ana nywele nyeusi zilizokunjamana na anatabasamu kidogo. Wako kwenye sofa, huenda wanawasiliana kwa lugha ya ishara.

Wanaume wawili waliovaa sare za buluu wanaangalia kwa umakini kompyuta kibao. Mmoja ameketi akitumia kifaa hicho huku mwingine akisimama kando yake akimsaidia. Nyuma yao kuna wafanyikazi wengine na vifaa vya viwandani kuonyesha mazingira ya kazi ya ushirikiano.

Watu wawili labda mwalimu na mwanafunzi wakiwa darasani, mtu mzima ambaye huenda ni mwalimu anaelekeza herufi kwenye ubao mkubwa wa chaki ,mtu mwingine mdogo ambaye huenda ni mwanafunzi naye pia ana shugulika na ubao uo ambao una alfabeti na maneno yame andikwa. Inaonekana ni shughuli ya kielimu labda kujifunza au kufanya mazoezi ya herufi na maneno.

Mvulana mdogo ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum akicheka kwa furaha tele akiwa ameketi kwenye kiti maalum. Mbele yake, kuna toy ambayo yenye rangi na nyuma mtoto mwingine anaweza kuonekana kwa mbali. Chumba chenyewe kinaonekana kuwa na mazingira angavu na chanya na bilavi, kituo cha tiba au darasa maalum chenye mapambo ya kufurahisha ukutani.

Katika barabara pana yenye nuru, mtu anayetabasamu kwenye kiti cha magurudumu chekundu, anaongozana na mwanamke. Analiongoza kiti taratibu na wote wanaangaliana kwa furaha. Sakafu iliyo na miraba na vishikizo huonyesha kituo cha ufunzaji na kuunda mandhari ya utulivu na msaada.